Mama pamoja na mtoto, wakiwa wameshikilia miswaki mikononi, wakifanya kazi ya usafi wa vinywa. Usafi wa vinywa husababisha meno kuwa salama na kuepuka magonjwa mbalimbali, watu hushauriwa kutumia miswaki ndani ya miezi mitatu ili kuepukana na bakiteria ambao wanakaa kwenye miswaki hiyo.

Madaktari wawili wa kiume waliovalia koti jeupe na rangi ya bluu, wakiwa na mgonjwa wa kike ambaye amefunua mdomo wake kwa ajili ya shughuli ya uchunguzi wa kinywa na matibabu ya kinywa.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu, ambapo pembeni kuna vijana wawili waliovalia barakoa pamoja na barakashehe mmoja akiwa amevalia shati nyeupe na suruali ya bluu, akihakikisha takataka za aina ya makopo zikiingizwa katika gari baada ya kukusanywa mitaani. Kazi hiyo hufanywa ili kuondoa takataka zilizoko mtaani katika kuhakikisha mazingira yanakua safi na salama kwa afya ya binadamu.

Chombo maalumu chenye rangi ya fedha, ambacho kinatumika kwa ajili ya kuhifadhi vifaa mbalimbali kama vile mikasi; ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za oparesheni na matibabu katika maeneo ya mahospitali. Vyombo hivyo hutunzwa humo ili kuhakikisha havipati maambukizi kutoka kwa wadudu, ambao wanaweza wakaathiri afya ya binadamu.

Vifaa maalumu vyenye rangi nzuri ya kuvutia ya fedha ambavyo vimehifadhiwa katika beseni la bati. Vifaa hivyo hutumika kwenye shughuli mbalimbali za upasuaji, ambavyo humsaidia muuguzi au mganga kufanya shughuli za upasuaji vizuri na kwa usalama zaidi.

Eneo la ndani la hospitali ambalo viti vimepangwa katika eneo hilo la mapokezi na watu huja kabla ya kuonana na daktari, ambapo ndani ya hospitali hio kuna vyumba mbalimbali kama hodi kwajili ya magonjwa.

Daktari wa kuime aliyevalia mavazi maalumu ya kidaktari na kuvaa kizuizi cha kupunguza uhusiano wa hewa kutoka kwa mgonjwa kwenda kwa mhudumiaji, akiwa katika chumba maalumu cha wodi ya watoto akifanya ukaguzi na kuandika rekodi ya maendeleo ya wagonjwa wake.

Madaktari wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia upasuaji. Madaktari hutumia maeneo maalumu ambayo yenye utulivu wa hali ya juu, kuhakikisha wakiwa wanafanya shughuli hizo za upasuaji katika weledi mkubwa, ili kusaidia na kuokoa maisha ya wagonjwa.

Daktari wa kiume aliyevalia koti jeupe, akiwa na kifaa maalumu cha kisasa, kinachofahamika kama kompyuta mpakato, ambayo hutumiwa kwa ajili ya kuhifadhi na kutunza kumbukumbu mbalimbali zinazohusiana na madawa, pamoja na wagonjwa.

Daktari pamoja na mgonjwa, wakiwa katika wodi maalumu na kufanya vipimo ilikubaini magonjwa mbalimbali ambayo binadamu hua wanasumbuliwa nayo, daktari huyo aliovalia koti jeupe akiwa katika hali ya kutabasamu nakumliwaza mteja ambae ni mgonjwa iliapate kumuhudumie vizuri.

Chumba maalumu cha hospitali ambacho huusishwa kwa ajili ya kazi mbalimbali ambazo zinazohusiana na kufanya oparesheni kwa binadamu, madaktari wengi na wabobezi waliovalia nguo maalumu za upasuaji, wakiwa katika chumba maalumu na kumuhudumia mgonjwa mwenye shida.

Madaktari wawili waliopo katika chumba maalumu, ambapo chumba hicho kimesambazwa na mifumo mbalimbali pamoja na mitambo ya kisasa. Madaktari hao wakiwa katika chumba hicho wakifanya ukaguzi wa madawa mbalimbali na kuanglia ufanyakazi wake.

Daktari wa kiume, aliyevalia koti maalumu kwa ajili ya shughuli ya matibabu, mikononi akiwa amevaa kinga maalumu ambayo inazuia mshikano kati ya mgonjwa na daktari. Daktari huyo akiwa katika eneo la hospitali na kutoa huduma kwa wagonjwa au kuwapatia dawa pamoja na maelekezo. Madaktari wengi huwa wapole na wenye moyo wa unyenyekevu ili kuwasaidia na kuwasikiliza wagonjwa wao.

Wamama wawili ambao wamevalia nguo na kupendeza wakiwa wamekaa katika makochi mazuri, nyuma yao, wakiwa wanajadili kuhusiana na namna mbalimbali ya kuepukana na matatizo yanayoweza kuharibu afya ya akili ambayo imekuwa ni funzo kubwa katika vijana wengi wa sasa.

Daktari anayevalia mavazi maalum ya kidaktari na miwani akiwa katika chumba maalum, ambacho hufahamika kama wodi kwa ajili ya wagonjwa akiwa na mhudumia mtoto mdogo ili apate kujua tatizo lake na kulitibu.

Mwanamama aliyemshikilia mtoto mchanga akiwa katika chumba maalumu cha wodi ya watoto na wazazi. Mama huyo ambae ametoka kujifungua anamuangalia mwanae baada ya kuzinduka. Wamama hutengewa vyumba vyao kwa ajili ya shughuli zao za uzazi ili wasiingiliane na wagonjwa wengine.

Watu wawili wa kike ambao wamekaa katika viti viwili vyenye rangi ya bluu bahari, mmoja akiwa ameshika mtoto mchanga, na mwingine akiwa hana mtoto. Wamekaa katika eneo hilo na kuhakikisha wanapeana taarifa pamoja na elimu kuhusiana na malezi mazuri ya watoto, ili kuepusha madhara ambayo yanayoweza kuwakuta watoto wao, kama vile magonjwa.

Chumba maalumu kinachofahamika kama wodi. Wodi hiyo ni maalumu kwa ajili ya huduma kwa watoto. Daktari ambaye yupo pamoja na mtoto akifanya uchunguzi na ukaguzi kuhusiana na mtoto huyo ili apate kugundua matatizo ya mtoto huyo ili apate kumtibia.

Wamama wawili ambao mmoja ameshika mtoto na mwingine akipanga nguo, wamama hao wapo katika chumba maalumu ambacho hukaa wamama ambao wanatoka kujifungua, wamama hao hukaa katika chumba hicho kwajili ya matazamio na kusubiri matibabu kutoka kwa madaktari.

Mama aliye mshikilia mtoto akiwa amezungukwa na watu mbalilmbali walioshikila kamera, pia mama huyo yupo pamoja na daktari allievalia barakoa nyeupe pamoja nguo nyeupe, akiwa na sindano na kumchoma chanjo mtoto huyu ili kumuepushia magonjwa mablimbali, yanayoweza kumkabidhi na kuathiri afya yake.

Daktari wa kiume aliyevalia koti jeupe pamoja na barakoa, Ambapo pembeni yake kuna mashine kwaajili ya kuhifadhia chanjo maalumu kwaajili ya watu, akiwa na mteja au mgonjwa ambae anampatia chanjo ili kujiepusha na magonjwa ya mlipuko na magonjwa ya kusambaa.

Dawa za kienyeji ambazo watu hutumia kwa ajili ya kutibu magonjwa. Dawa hizo huweza kutibu magonjwa zikitumiwa vizuri, pia huweza kuwa ni sumu kama hazijatumiwa vizuri. Dawa hizo huchemshwa au kupondwapondwa kwenye vinu kwa ajili ya kutengeneza dawa.

Dawa mbalimbali za kitamaduni, ambazo zimehifadhiwa katika chupa maalum dawa hizo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, ambayo yanasumbua binadamu dawa hizo hutokana na kuchemshwa kwa miti mbalimbali pamoja na mizizi ya miti mbalimbali hivyo kuweza kwa muda mrefu ili kuweza kusaidia swala nzima la kutibu magonjwa mbalimbali ambayo.

Kikombe cha udongo chenye rangi nyeupe ambacho kimewekwa chini ya kisosi, kikombe hicho kina mchanganyiko wa machungwa pamoja na tangawizi ambayo hiyo ni dawa ya asili ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kama vile mafua.

Mimea mizuri na yakuvutia yenye rangi ya pinki pamoja na rangi kijani ambayo imeota katika eneo la ardhi, mimea hiyo hutumika kama dawa kwa jamii mbalimbali hususani katika jamii za kiafrika ambazo hutumia dawa hizo kwaajili ya kutibu magonjwa mbalilmbali yanayohusiana na binadamu.

kichupa kidogo chenye rangi nyeusi pamoja na mkanda wenye rangi ya dhambarau ambao umeandikwa lavender chupa hio inatumika mahususi kwa ajili ya kuhifadhi dawa mbalimbali za kienyeji ambazo hutumiwa kutibu magonjwa mbalimbali.

Makopo mbalimbali ambayo yametumika kwa ajili ya kutunzia na kuhifadhia dawa mbalimbali za asili, ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yanawasumbua binadamu. Dawa hizo zimetunzwa katika maalumu ya makopo yaliyofunikwa kuhakikisha yanakua salama na kutowadhuru watumiaji.

Chupa ya rangi nyeusi ambayo imezungushwa na mfuniko wa wenye rangi ya njano, pia na kupitishwa mkanda wa maelekezo wenye rangi nyeupe pamoja na rangi ya kijani. Ambapo chupa hiyo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi dawa mbalimbali za asili, ambazo binadamu hutumia kwa ajili ya shughuli ya kutibu magonjwa mbalimbali, ambayo yanawasumbua binadamu kama ngiri na magonjwa ya tumbo.

Mtu ambae amezungukwa na vibakuli vingi vya aina mbalimbali ambavyo ndani yake kuna dawa mbalimbali, dawa hizo hutumika kwaajili ya matibabu ya magonjwa ambayo yanawasumbua binadamu pia husaidia kuokoa maisha ya viumbe mbalimbali.